Hospitalini, mgonjwa anadungwa sindano. Kushoto ni mwanamke aliyevaa shati ya samawati na barakoa usoni. Kulia ni daktari aliye na sare rasmi za kazi.

Watu wawili wamesimama kando ya choo kuta zake ni za samawati na maandishi ya manjano kushoto ni mwanamke wa kiafirika kulia ni mwanamume mzungu. Nyuma yao ni gari nyeupe.

Hospitalini ni madaktari watatu wenye sare za rangi ya samawati wamevalia kinga mkononi na barakoa. Kuta wa pande ya nyuma wa chumba hiki ni wa vioo.

Barabarani, ni mafuriko, kulia gari la kijani kibichi limezama, nyuma ni jumba lililo na kuta nyeupe, kushoto mabasi mawili yamefuatana unyo kwa unyo.

Hospitalini ni daktari anayehudumia mgonjwa. Kulia mwanamke ameketi na amebeba mtoto. Kushoto mwanamke aliyevaa sera ya manjano ameinama.

Daktari amevalia kinga mkononi na ana mhudumia mgonjwa. Kulia, mtu amefungua kinywa chake. Kushoto ni mkona wa mtu ulioshikilia mashine ya kusafisha meno.

Meza ya rangi ya jivu ina chupa nane za dawa zilizo za mviringo, zina mifuniko ya manjano maandishi meusi yameandikwa kwenye karatasi nyeupe.

Hospitalini ni madaktari wanaofanya upasuaji watatu wamevalia sare za kijani kibichi ilhali wengine wako na za rangi ya zambarau. Wote wana barakoa na kinga mkononi.

Mezani ni paketi sita za sodu zenye maandishi meupe na picha. Juu ni mikono miwili, wa kushoto una pete kwenye kidole cha kati.

Shambani ni mkulima aliyevaa sare ya samawati na anafukizia mimea dawa. Mgongoni ni mtungi wa rangi nya manjano na kifuniko nyeusi. Mahindi yana matawi ya kijani kibichi.

Mkulima anafukizia mimea dawa. Amevalia sare nyeupe zilizomfunika mwili wote. Mgongoni ni mtungi wa kijani kibichi wenye kifuniko cha samawati.

Barabarani ni mtu aliyevaa sare rasmi nyeupe za kupiga dawa ameshikilia mashine inayofukizia moshi, nyuma ni nyumba yenye ukuta mweupe.

Mama aliyevaa sera za hospitali anamwangalia mwanawe. Chumbani watoto wawili wako ndani ya sanduku za kuhifadhi watoto waliozaliwa kabla ya kufikisha siku zao.

Hospitalini ni daktari wa meno anayemhudumia mgonjwa. Mwanamume aliyevaa sare ya samawati na barakoa ameshikilia kifaa cha matibabu. Kuta za chumba ni za rangi ya maziwa.

Ndani ya chupa mviringo yenye kifuniko nyekundu ni dawa nyeupe. Mbele, ni maandishi nyeusi na nyeupe. Katikati ni rangi ya manjano.

Chumbani daktari anamsaidia mgonjwa. Wanafanya zoezi juu ya mkeka. Kuta ni za rangi ya maziwa. Kulia ni kiti cha walemavu.

Watu wamezingira nyumba ya ghorofa iliyoporomoka. Wanaume watatu wameshikilia simu wakipiga picha. Kushoto ni nguo zilizowanikwa kwenye kamba. Kulia ni kikingi cha nyaya za stima.

Juu ya tangazo ni mahandishi ya manjano iliyoandikwa katika sehemu ya kijani kibichi chini yake ni picha nne za nyuso za watu wakishikilia vichwa. Kulia ni chupa mviringo ya dawa.

Hospitalini kuna mafuriko nje. Kushoto ni mti mdogo wenye matawi ya kijani kibichi, kulia ni hema nyeupe iliyo na mistari ya samawati. Nje ya jumba ni viti vya magurudumu.

Mkono wa kulia umeshikilia chupa mvirigo iliyo na dawa. Wa kulia una tembe mbili ya rangi ya manjano. Kando ni shati nyeupe.

Porini miti imekauka, anga ni samawati na mawingu meupe. Katikati mwanamke aliyevaa buibui amesimama kando ya mizoga ya mifugo.

Hosiptalini ni madaktari wawili wanao mhudumia mgonjwa, katikati ni mwanamke aliyofungwa kinywa chake, ukuta chumbani humu ni za rangi nyeupe.

Hospitalini, ni madaktari wawili, wanaofanya upasuaji. Wa kushoto, ameshikilia kalamu mkononi, wa kulia, ana miwani usoni. Wamevalia sare za kijani kibichi na barakoa.

Watu wawili wanafagia takataka. Barabarani, ni pikipiki inayopita. Nyuma, ni nyumba za mabati. Kulia, ni mwanamme aliyevalia sare na ameshikilia ufagio. Kushoto, ni mwanamke mwenye kitambaa kichwani.

Mikono iliyoshikilia pamba na sindano inamhudumia mgonjwa. Nyuma watu wamepiga foleni, kulia ni wanawake wawili, na katikati ni mwanaume.

Hospitalini, daktari aliyevaa sare rasmi za samawati anadunga sindano, chumbani kuta ni za rangi ya maziwa na mlango niwa samawati. Kulia, mwanamke aliyevaa barakoa amemshikilia mtoto anayehudumiwa.

Shambani ni mkulima anayeweka mimea dawa. Mtu aliyevaa sare rasmi za shambani, amebeba mtungi mgongoni. Mimea ina majani ya rangi ya kijani kibichi.

Hospitalini mgonjwa anafanya zoezi ya mkono. Kando yake ni daktari aliyevalia sera ya samawati. Katikati mwanaume amekalia kiti cha rangi ya kahawa.

Hospitalini ni mama aliyejifungua. Mwanamke huyu anayetabasamu, ameshikilia mtoto. Nyuma yake ni neti nyeupe ya kuzuia mbu. Kuta ya jumba ni ya samawati.

njiani ni watu wawili wanatembea katikati ni mwanamke aliyebeba mtoto mbele na mgongoni ni mtungi wa maji wa rangi ya manjano ,kushoto ni mti uliyo kauka.

Hospitalini ni madaktari wawili wanaomhudumia mgonjwa. Kushoto ni mwanaume aliyevalia nguo za kijani kibichi, kulia ni mwanamke aliye na shati nyeupe.

Mzungu anawasili kwenye kituo cha kuchota maji. Anakaribishwa na mwanamme aliyevaa suti nyeusi. Jumba lina kuta ya rangi ya maziwa na dirisha ya samawati.

Chupa nyeupe lenye umbo wa mviringo lina dawa mia moja na ishirini. Kushoto ni maandishi meusi na mekundu. Mbele ni tembe mbili nyeusi.

Juu ya rafu ya kioo, kuna dawa za miti shamba. Zimewekwa kwa chupa sita nyeupe na mviringo. Maandishi ni ya rangi nyeusi, samawati na nyeupe.

Hospitalini daktari anamdunga mgonjwa sindano mkonini. Kushoto ni mwanaume aliyevaa koti nyeupe na miwani shingoni. Kulia, ni mwanamke aliye na kitenge ya madoadoa ya samawati na nyekundu,

Hospitalini kuna madaktari watatu. Daktari mmoja anamwangalia mtoto mchanga. Mama aliye mjamzito, anamskililiza daktari mwingine. Chumba hiki kina televisheni ukutani.

Gari la kubebea mafuta limepata ajali na magari mengine mawili. 𝐴𝑗ali hii imesababisha moto. Watu wamezingira ajali hii na wanahatarisha maisha yao kwa kukaribia gari hili la mafuta.

Daktari wa meno anamhudumia mgonja. Kliniki hii ina kuta za rangi ya samawati. Upande wa kulia wa chumba kuna rafu iliyo na madawa na vifaa vya daktari.

Daktari wa kike anamhudumia mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kitanda. Daktari huyu wa meno amevalia barakoa. Chumba hiki kina mbango ukutani.

Wanawake wawili wameketi kwa kitanda. Mwanamke mmoja amevalia sare za samawati na ameshikilia kitabu. Mezani kuna televisheni. Kando ya kitanda ni mkoba nazo nguo zimeanikwa ukutani.

Mama amemleta mtoto wake kliniki. Daktari aliyevalia sare rasmi za kazi anaweka dawa mdomoni. Kuta za chumba hiki ni za rangi ya samawati.

Madaktari wawili wa meno wanamshughulikia mgonjwa, mgonjwa huyu ni mwanamke, ameketi kwa kiti na amepanua mdomo wake, mlango wa chumba hiki uko wazi.

Watu wamepiga foleni wanasubiri kupewa chakula, kwenye sakafu ni mitungi minne ya rangi ya manjano. Watu wamesimama kivulini. Nyuma kuna gari lililobeba mizigo.

Hawa ni madaktari, wanaohusika na utabibu wa maskio. Mama huyu anaoshwa maskio kutumia vifaa, vinavyofukiza maji na kutoa uchafu kwenye maskio yake.

Daktari anamdunga mtoto sindano. Mama amevalia buibui. Chumbani, ukuta ni za rangi ya zambarau. Mezani, kuna vifaa vya kliniki.

Dakitari anamdunga mgonjwa sindano. Mgonjwa pamoja na daktari wamevalia barakoa. Mgonjwa huyu ni mzee daktari nae amevalia sare ya samawati.